Kampuni ya magari aina ya (Hundai) ikionyesha magari mbalimbali ambalo ni jeupe na jeusi tayari kwa kuuza na muuzaji akiwa kwenye picha.

Maziwa yenye ladha tofauti na kampuni tofauti yakiwa yamepangwa tayari kwa kuuza.

Duka dogo la maziwa lenye rangi ya bluu na nyeupe, likiwa limechorwa ng'ombe, linalotumika kuuzia maziwa kwa watu mbalimbali.

Kijana wa kiume, akiwa ameshika mashine ya kiotomatiki ya maziwa yenye milango miwili ikiwa imechorwa picha za ng'ombe ya kampuni ya "Tasmati" , lita mia tatu.

Duka la maziwa la kisasa, linalotumia mashine za kiutomatiki hutoa maziwa, tayari kwa mteja kununua.

Meza kubwa iliyotengenezewa kwa mbao kwa ajili ya chakula, ikiwa tayari kwa mauzo inayoweza kukaliwa na watu wasio zidi saba.

Makabati yaliyotengenezewa kwa mbao, kwa ajili ya kuwekea vitu tofautitofauti majumbani na makazini, yamewekwa vizuri kwa ajili ya kuuza.

Fundi wa mbao au seremala wawili, wakionekana wakikata na kuchakata mbao, zitakazotumika au kutengeneza fanicha kadhaa.

Fenicha mbalimbali kama vile masofa na meza za kisasa, zikiwa tayari kwa mauzo.

Fanicha mbalimbali kama vile vitanda na miti ya mapazia zilizojengewa kwa kutumia mbao na chuma, zikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Soko la mazao mbalimbali kama: mchele, nyanya, ndizi na matango; ikiwa na wauzaji na wanunuaji mbalimbali, likionesha bendera ya watu wa Nigeria.

Nyumba kubwa nyeupe ya ghorofa moja ikiwa na geti nyeusi, pamoja na seng'enge za ulinzi pamoja na tanki jeusi.

Duka kubwa la kisasa lililojegwa kwa vioo likionyesha bidhaa tofauti kama vile; nguo, aina ya mashati na kaptula.

Duka la viatu mbalimbali likiwa limepangilia viatu hivyo kama vile kanda mbili, viatu vya kufunika na viatu vya wazi tayari kwa mauzo.